Wauzaji bora wanafaa kuwa na nidhamu na wanafaa kuwa na vitu mingi kama vile wanafaa waheshimiane ndani, waheshimu mkubwa wao na waheshimiane wao kwa wao, kwa sababu bila heshima hakuna mahali watafika.

Washambiki wa mpira wanafaa wapewe nguo za kuvalia ili washambiki wafurahie na wapee wachezaji ahadi na nguvu za kucheza.

Wanasiasa wanafaa wasaidie wananhi kwa sababu wanamwambia watamfanyia vitu zile watamfanyia baada ya kumchagua, nawezawaambia wanaezaweza wafanye na wafanye ahadi, ahadi zao, kwa sababu ahadi ni deni.

Ni kitu muhimu sana kwenye nchi yetu. Kama hauna kitambulisho, inamaanisha wewe si mmoja wetu. Watu ambao wako na kipande wanafaa kuwa na.